Kifungashio maalumu chenye rangi nyeupe, kilichochapishwa maneno yasomekayo "savisavi mbolea ya asili", ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi pembejeo za kilimo, zinazotumika kwa ajili ya kilimo na shughuli za wakulima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje mfano wa chumba ama duka lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo, "Kiwanda cha kemikali cha Oshi", ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo.

Mtu aliyevalia mavazi yenye rangi nyeupe, aliyepo katika eneo la ndani mfano wa duka, lenye rafu zilizohifadhi mkusanyiko wa bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo, na dawa zinazotumika kwa mifugo.

Watu wawili waliopo katika eneo la ndani mfano wa duka lenye bango kubwa lililochapishwa katika ukuta lisomekalo "OSHO" tunakua pamoja na wewe, lililo na rafu zilizohifadhi vifungashio vyenye bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyopangwa katika mistari iliyonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa vifungashio hivyo, ama eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa pembejeo za kilimo, na dawa zinazotumika kwa mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "MALI" na kuchorwa picha za wanyama mfano wa mbuzi pamoja na kondoo, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya matibabu ya wanyama.

Eneo la ndani lililo mfano wa duka limezungukwa na makabati yenye rafu zilizohifadhi vifungashio pamoja na bidhaa za aina tofauti. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka na limetumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa zinazotumika kwa ajili ya kuwatibu mifugo.

Eneo la nje ya jengo mfano wa duka lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo pembejeo, wakulima mstari likiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo.

Chombo kidogo chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyekundu, kilichochapishwa maneno yasomekayo "kwa matumizi tiba ya wanyama pekee".Na kuchorwa picha mfano wa kuku iKiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zenye kutibu wanyama.

Chombo kidogo chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja nyekundu, kilicho chorwa picha za wanyama mfano wa ng’ombe, mbuzi pamoja na mbwa. Ikiashiria ni chombo kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe vilivyochapishwa maneno yasomekayo "baraka mbolea, viazi pamoja na vitunguu", ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyo hifadhi pembejeo za kilimo zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio maalumu kilicho chapishwa maneno yasomekayo, "daka minyoo na salama kwa wanyama", wajawazito na kuchorwa picha za wanyama aina ya ng'ombe, mbuzi pamoja na farasi. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa wanyama.

Chupa ndogo pamoja na kifungashio chenye rangi mchanganyiko waridi pamoja na nyekundu, kilicho chapishwa maneno yasomekayo"kwa matumizi wanyama pekee" ikiashiria kuwa ni vifungashio pamoja na chupa zilizo hifadhi dawa zinazotumika kwa mifugo.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa duka lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti pamoja na meza iliyohifadhi vifungashio vyenye rangi nyeupe ikihashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa zinazotumika kwa mifugo.

Chombo kidogo mfano wa chupa yenye rangi ya zambarau, iliyochapishwa maneno yasomekayo viungo pamoja na mifupa virutubisho ishirini na mbili na kuchorwa picha ya mnyama aina ya mbwa. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichoahifadhi dawa za mifungo.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeusi, aliopo katika eneo mfano wa banda, aliyeshika sampuli ya udongo au mfano wa mbolea ,likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji na utunzaji wa pembejeo za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha vifungashio pamoja na chupa ndogo, ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe, bluu pamoja na nyekundu, kilichochapishwa maneno yasomekayo virutubisho vya kiafya kwa wanyama, na kuchorwa picha mfano wa mifugo aina ya kuku, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa za wanyama.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliovalia vifaa kinga mfano wa barakoa, katika eneo lenye vifungashio na chupa zenye vimiminika, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa utunzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Chombo kidogo chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyekundu, kilichochapishwa maneno yasomekayo "kopaside" na kuchorwa picha mfano wa mifugo ama wanyama kama ng'ombe pamoja na mbuzi, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na vifungashio vilivyo hifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliovalia mavazi maalum yenye rangi ya kijani mchanganyiko na nyekundu, waliopo katika eneo mfano wa shamba ama kitalu wakiwa na vyombo vyenye umbo mraba; vilivyohifadhiwa mazao ya biashara aina ya maembe ama parachichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi pamoja na kofia, aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya kabichi, ikiashiiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya njano aliyepo katika eneo mfano wa shamba lililopandwa miti inayotumika kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya nyanya, katika eneo mfano wa kitalu ama bustani yenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, lililozungwa na miche ama miti ya mazao ya biashara aina ya ndizi, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba la bustani lililopandwa miche iliyochipua na kuota yenye kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya mazo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye kifungashio vyenye mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizokwiva kwa rangi mchanganyiko kijani na nyekundu ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo kubwa lenye kulima kilimo cha nyanya ikiwa ni eneo linalohisika katika uzalishaji wa mazao hayo

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya nyanya likiashiria kuwa eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya maandalizi ya bidhaa hizo, ama eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara

Eneo kubwa la wazi lililo mfano wa shamba, ama bustani lililopandwa miti inayotumika kuzalisha mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai pamoja na mabomba madogo, yaliyopitishwa katika nchi hiyo, kama mfumo wa umwagiliaji kiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyeshika kifaa aina ya chepe, aliopo katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya kahawa yalioiva kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu. Kuashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na vifungashio pamoja na mazao ya biashara aina ya viazi. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi ya bluu, aliyeshika chombo kilichohifadhi mfano wa mazao ya biashara aina ya nyanya, katika eneo lililozungukwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo lililozungukwa na mazao ya kibiashara aina ya vitunguu wakiwa wanapakiza katika chombo cha usafiri ikiashiria ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu walio katika eneo lenye nyanya liloiva kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo

Jopo la watu waliopo eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, na mlima wa mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi, katika eneo lenye kuakisi mandhari ya shamba. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyepo katika eneo mfano wa shamba lililopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi ikiashiria kuwa ni mkulima anayetumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliyeshika mazao ya biashara ya matunda aina ya matikiti maji, aliyopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka; ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika Kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lenye miti inayozalisha mazao ya biashara aina ya kahawa kwenye chombo kilichohifadhi mazao hayo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, lenye mazao ya biashara aina ya pilipil, yaliyokomaa kwa rangi mchanganyiko wa kijani pamoja na manjano, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa matunda ya mazao ya biashara aina ya mananasi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo.

Eneo la nje lililozungukwa na miti ya migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, katika eneo lililozungukwa na uoto unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi zilizoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lililo mfano wa shamba ama bustani, lenye miche iliyopandwa na kuota kwa kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, lililozalisha mazao ya biashara aina ya pilipili ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu yenye rangi ya bluu, waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio ama vyombo vyenye umbo mraba. Vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha mazao kama, miti ya mipapai pamoja na migomba, inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliyevalia vazi maalumu la rangi ya bluu aliyeshika zao la biashara la matunda aina ya tikiti maji, aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani liliopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani lenye miti inayotumika kuzalisha mazao ya biashara aina ya mipapai, iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyeshika chombo kilichohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizokwiva kwa rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na kijani, katika eneo lililozungukwa na miche hiyo ya mikahawa, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama shamba kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi katika eneo lililo wazi na tambarare lililo mfano wa shamba. Ikiashiria kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyeshika chombo chenye umbo mraba, chenye rangi nyeusi, aliopo katika eneo mfano wa bustani ama shamba, iliyopandwa miche iliyoota na kichipua, kwa rangi ya kijani kibichi, iliyotoa mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyeshika mazao ya biashara ya matunda aina ya matango, katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu alievalia fulana yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na bluu aliyopo katika eneo mfano wa shamba lenye vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyo hifadhi mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya kahawa. Likiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba, lenye miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Iliyozalisha mazao ya biashara aina ya kahawa, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba linalopanda mazao kama maembe yenye rangi yakuvutia ikionyesha kuwa ni eneo la upandaji wa mazao haya

Mtu aliyevalia kofia pamoja na mazavi ya rangi nyeusi, aliyopo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, likiwa na toroli lililohifadhi mazao mfano wa ndizi karoti pamoja na bamia; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani aliyeshika mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba ama kitalu kilichotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi lililo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche, iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lenye vifungashio vyenye rangi nyeupe ilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la nje lenye miti ya migomba linalotumika kwaajili kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotuma kwaajili ya shughuli za kilimo, ama eneo linalotumiwa na wakulima kwaajili ya kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba. Vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwaajili ya shughuli za kilimo.

jopo la wakulima waliopo katika eneo lililozungukwa na vyombo vyenye rangi tofauti, wakiwa na eneo lililokusanywa mazao ya biashara aina ya hospitali kiashiria kuwa ni eneo la shamba linatumika kwa ajili ya uzalishaji wa mapambano.

Eneo kubwa la wazi lililopandwa miti inaotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya mapapai, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miti ya mazao ya biashara ya matunda ya mapapai, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo chenye umbo mraba kilichohifadhi miche iliyopandwa katika vyombo vidogovidogo vyenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalum mfano shamba ama bustani limepandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo

Eneo kubwa la wazi lililo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyopandwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo maalumu, lililo mfano wa shamba ama bustani, iliopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajilo ya uzalishaji wa mazao.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe iliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mkulima anayeangalia eneo hilo la shamba.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa vyombo vya umbo la duara vilivyojazwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba pamoja na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli ya kilimo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiwa wameshika kifungashio kilichohifadhi mbegu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la nje lililozungukwa na miti inayotumika kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba, linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo lenye vyombo vya umbo mraba vyenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kiajani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la wakulima waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani, waliopo katika eneo mfano wa shamba, lililopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo.

Eneo maalumu lililo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kipekee kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya mechi hiyo kama mfumo wa umwagiliaji, na kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo Maalum kwa mashine pamoja na vitalu ama bustani zilizopandwa na kuchukua kwa rangi ya kijani kiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu mfano wa bustani, zilizopandwa wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi, yenye gurudumu lililopo katika eneo mfano wa shamba ama kitalu chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba. Ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu kilichopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililozungwa na mashine za aina tofauti, zilizo na mfano wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi nyekundu ikiwemo kwenye udongo wenye rutuba

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu, vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni eneo lililohifadhi mashine zinazotumika katika shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mashine maalumu, pamoja na mfano wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilicho na rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, likiashiria kuwa ni mashine yenye kutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani, zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyeshika mashine maalumu yenye rangi nyekundu iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi ikiashiria rutuba. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lenye mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba, lenye mashine yenye magurudumu madogo yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni mashine yenye kutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi nyeupe iliyochapishwa maneno yasomekayo "beri" iliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa matunda yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na kijani, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lililo mfano wa shamba lenye udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lenye mashine rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi, unaotumika katika kutifua udongo unaotumika katika kutifua kupanda mbegu, inakiashiria ni mashine inaotumika katika shughuli za kilimo.

Eneo la ndani llilotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na mfano wa vitalu ama bustani, zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, chenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi, kilicho na mashine inayotumima kwajili ya ukataji wa majani kwaajili ya kusafisha shamba, ikiashilia kuwa ni mashine inayotumika kwaajili shughuli za kilimo.

Mtu aliyepanda kwenye chombo cha moto aina ya trekta chenye, rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyekundu katika eneo. mfano wa shamba lenye udongo rangi nyeusi wenye kuashiria, rutuba ikiwa inaashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba. Likiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba, ikiakisi kuwa mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu iliyofungwa kwenye chombo cha moto aina ya trekta iliyopo katika eneo la wazi lililo tambarare, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine zenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na njano zenye magurudumu zilizopo katika eneo kubwa la wazi lililotafadhali lililo mfano wa shamba lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uwoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni chombo ama mashine inayotumika kwajili ya shuhuli za kilimo.

Eneo la ndani lilotengenezwa na kuezekwa kwa istadi ikiwa katika bustani ndani yake kuna masine za umwagiliaji hivyo inaonyesha ni sehemu ya uhifadhi wa vifaa vya kilimo

Mashine ndogo yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na manjano, iliyoko katika eneo mfano wa bustani ama shamba lenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine maalumu iliyopo katika eneo mfano wa shamba lenye udongo mweusi wenye kuashiria rotuba, yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi yenye magurudumu madogo yanayoisaidia kuiendesha. Ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilmo.

Mashine maalumu yenye magurudumu manne yenye rangi ya mchanganyiko machungwa nyeupe pamoja, iliyopo katika eneo mfano wa shamba lenye wote wa asili unajumuisha ni sifupi kiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye kisima au bwawa pamoja na ndege au kasa linalotumika kwa ufugaji wa samaki

Eneo la ndani lenye chombo chenye umbo mraba kilichotengenezwa kwa kioo, kilichohifadhi kimiminika aina ya maji, pamoja na mifugo ya samaki, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu chenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni watu wenye kufanya kazi ya uhifadhi wa misitu ama watu wenye kulinda hifadhi ya misitu.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa pango, lililopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti, vikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Chombo maalumu chenye umbo la duara chenye rangi ya bluu, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mabomba maalumu yenye rangi ya kijivu, yenye vyumba vidogovidogo vilivyopandwa miche iliyoota na kuchupua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo maalumu chenye umbo mraba chenye rangi ya kijivu kilicho na mashimo madogomadogo yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashikiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba ya rangi nyeupe, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni eneo linalo tumika kwa ajili ya kilimo cha kihaidroponi.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vyombo vya umbo mraba vyenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyekundu vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba lenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi; kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Watu waliopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo mfano wa kitalu ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba lenye uoto wa kijani kibichi ikionekana ni mabomba yanayotumika kwa umwagiliaji

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi m, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa kwa ustadi yenye miche iliyopandwa na kuota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha proponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lililozungukwa na nyombo vya umbo mraba vyenye rangi nyeusi, pamoja na mabomba yenye rangi nyeupe yalipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye rangi nyeupe kilicho na mimea ndani, kinachotumika kama chombo kwaajili ya kilimo cha haidroponiki.

Eneo la nje lenye chombo chenye umbo mraba chenye rangi nyeusi, kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua ya kijani kibichi, ikiashiria kubwa ni chombo kinachotumika katika kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lenye mabomba ya rangi nyeupe yanayopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi mchanganyiko kahawia pamoja na kijani, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani ziliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na mabomba yaliyopitishwa katika eneo hilo, yakiashiria kuwa ni eneo linatumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalumu cha umbo la duara kilicho pandwa mimea ndani yake kinachoonyesha ni kilimo cha haidroponiki kwa sayansi ya bila kutumia udongo

Eneo lenye chombo chenye umbo mraba kilichohifadhiwa kimiminika pamoja miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba ya rangi nyeupe, yaliyopangwa katika safu zilizonyooka iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa kwenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Vyombo maalumu vyenye umbo mraba vyenye kimiminika vilivyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, likiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyoooka, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajli ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mabomba ya rangi nyeupe; yaliyopangwa katika mistari iliyonyooka, yenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa mazao ya biashara aina ya uyoga. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe, waliowekwa katika eneo lenye vizuizi, eneo la chombo kinachotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lililopandwa miti ya mazao ya biashara aina ya kabichi zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyesimama katika eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa bustani ama kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya uyoga yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililozungukwa na mifugo aina ya kuku, pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche ya nyanya zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, zilizotoa matunda ya mazao hayo ya biashara yenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa kitalu ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililotamabrare lililo mfano wa shamba ama bustani liliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilomo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare limezungukwa na vyombo vya moto mfano wa trekta pamoja na gari katika eneo lenye uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili likijumuisha miti pamoja na vichaka ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha kiviwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na matunda yaliyoota kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa vitalu ama bustani iliyopandwa miche iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo la mkusanyiko wa mazao ya biashara ikionyesha kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa mazao ya kiwanda

Watu walipo katika eneo maalumu lililo tengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa kitalu ama bustani iliyo pandwa miche iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, Likiashiria kuwa ni eneo linalo tumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililomfano wa shambaa ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikihashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajiri ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu pamoja na kofia, aliopo katika eneo mfano wa kitalu ama bustani chenye miche iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta chenye rangi ya njano, kilichopo katika eneo mfano wa shamba. Lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, na safu za milima pamoja na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe, waliotengenezewa katika eneo lenye vizuizi, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu lililo tengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa bustani au vitalu vilivyopandwa miche katika safu zilizo nyooka, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni eneo linalo tumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililozungukwa na mashine pamoja na mitambo maalumu, yenye kupitisha mazao ya biashara aina ya nyanya zilizokwiva kwa rangi iliyokolea nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya vifaranga vya kuku, pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na bomba kubwa lenye rangi nyeupe lenye kutoa maji, likiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti, lenye mabomba madogo yaliyopitishwa katikati mfano wa miche likiachilia kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo mfano wa shamba.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye, udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, yenye mche ulioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyo pitishwa katikati ya mche huo, ikiashiria kua ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa shamba ama kitalu, chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba dogo lenye rangi nyeusi lenye kutoa maji. Ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

eneo maalum yenye mfano wa shamba na mabustani alizungukwa na uwezo wa asili, unajumuisha na nyasi fupi pamoja na kichaka pamoja na mabomba madogo yenye rangi nyeusi, yaliyopo katika eneo la kitalu kiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unatumika katika eneo hilo.

Eneo la shamba ama bustani lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti iliyopo na bomba lenye rangi nyeupe, lenye kutoa maji ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo maalumu lililo mfano wa bustani ama kitalu kilichopandwa miche midogo ilio ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopita katikati ya miche hiyo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mifereji inayopita katikati ya mechi hiyo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi lililo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba ya meusi madogo yaliyopitishwa katikati ya meche hiyo ikiashiria, kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, likiwa na mifereji midogo yenye kupitisha maji. Ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo; ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Kipande cha ardhi chenye udongo, wenye rangi nyeusi uliopandwa miche na kuchipua, kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika hilo mfano wa shamba.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililomfano wakitalu ama bustani iliyozungukwa na miti mifupi iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyozungushwa katika eneo hilo kama mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi liilo tambarare, lililozungukwa na miche iliyopandwa na kuchepua yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa safu za milima pamoja na mabonde, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na mlima mkubwa wenye theluji pamoja na uoto wa wa asili unaojumuisha nyasi fupi, miti pamoja na vichaka; ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Mitubwi miwili iliyopo katika eneo lililozungukwa na chanzo cha maji kilicho mfano wa ziwa ama bwawa, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na safu za milima pamoja na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na safu ya milima pamoja na mabonde na uoto wa asili, unaojumuisha: nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo lenyekuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, pamoja chanzo cha maji mfano wa mto unaopita katika eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na safu za milima pamoja na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya msitu.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliyopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti pamoja na nyasi fupi , ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu ama eneo linalotumika kwa ajili ya huhifadhi wa wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka. Ikiashiria kuwa ni eneo maalum lenye kuakisi mandhari na msitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na safu ya milima, pamoja na mabonde, na uoto wa asili unajumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti mifupi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo la nje lililozungukwa na chanzo cha maji mfano wa mto ama bwawa pamoja na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, miti, pamoja na vichaka; ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye linaloakisi mandhari ya misitu.

Eeo Eneo kubwa la wazi lililotambalare, lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama ziwa, na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi ,vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo ulilozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na eneo la ardhi lenye uoto wa asili ,unaojumuisha nyasifupi pamoja na vichaka ikiashiria kuwa ni eneo linalo akisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lilo tambarare lilozungukwa na miti pamoja na miti mifupi linaloonyesha ni eneo linalohusika kwaajili ya kilimo cha haidropodi

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto pamoja na uoto wa asili unao jumuisha nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na safu ya milima na mabonde ikiashiria kuwa ni eneo la kuaklisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo zungukwa na chanzo cha maji mfano wa bwawa ama mto na uwoto wa asili unao jumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo linalo akisi mandhali ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unajumuisha vicha pamoja na miti, ni chanzo cha maji mfano wa mto uliopita kuzunguka eneo hilo ikiashiria kuwa eneo yanaloakisi madhari ya misitu.

Eneo la ardhi lililo tambarare, lililozungukwa na safu ya mlima mkubwa pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo la hifadhi ya barabara lililozungukwa na uoto wa asili unao jumuisha nyasi fupi, miti pamoja na vichaka ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu ama eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi linalozugukwa na safu za milima pamoja na mabonde, lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi, pamoja na miti, pamoja na hifadhi ya milima, pamoja na mabonde ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la uwazi lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, miti, pamoja na vichaka na safu za milima, pamoja na mabonde. Likiashiria kuwa ni eneo linalohakisi mandhari ya misitu.

Eneo lililo mfano wa banda lililotengenezwa kwa miti au mbao, yenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe, waliohifadhiwa katika eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo maalum linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Eneo maalumu liliotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya mbuzi, katika eneo lililotengenezwa kwa kuekewa vizuizi na sehemu inayotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo na ufugaji.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe, waliopo katika eneo mfano wa banda, lililozungukwa na mifugo aina ya kuku, pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Watu waliopo katika eneo la ndani lililo tengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyko wa mifugo aina ya kuku, pamoja na vyombo vinavyo tumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria ni eneo la ndani linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa kuku.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na waridi, aliyepo katika eneo lililozungukwa na mifugo aina ya bata na vyombo vinavyo tumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kua ni eneo linalo tumika kwa ajili ya ufugaji.

Mtu aliye valia mavazi maalumu ya rangi nyeupe, aliyopo katika eneo lilitengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo linalo tumiwa kwa ajili ya ufugaji.

Jopo la watu mfano wa wakulima walipo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti, palipopo na nafaka ama mbegu zilizohifadhiwa katika kifungashio maalumu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo la ndani lililo mfano wa duka lililokusanyika vifungashio maalumu vilivyohifadhi mfano wa nafaka ama mbegu, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza mbegu zinazohitajika kwa ajili ya matumizi ya kilimo.

Mtu aliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama duka, lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti pamoja na vifungashio maalumu vilivohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka; ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza mbegu kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lilo na mkusanyiko wa vitalu au bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kahawia pamoja na kijani. Kilichochapishwa maneno yasomekayo 'EA mbegu'' mbegu zenye ubora ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio maalum chenye rangi ya mchanganyiko, kijani na manjano. Kile kinacho chapishwa, maneno yaliyoonekanayo 'simlao mbegu' na kuchora picha, mfumo wa mazao kama mboga mboga. Ikionyesha kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyopandwa miche midogo iloyoota na kuchipua Kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo lenye vyombo maalumu; vyenye umbo mraba, vilivyojazwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu, linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama duka lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiwa na mjumuiko wa vifungashio vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka, ikiashiria kuwa ni duka linalouza mbegu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lilozungukwa na vyombo vya duara vilivyojazwa udongo wa rangi nyeusi, wenye kuashiria rutuba ya kupanda miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajii ya kilimo cha upandaji mbegu.

Vifungashio maalumu zilizochorwa picha kama mbegu

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba imepandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu na chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo ''EA mbegu spinachi ya India'', na kuchorwa picha mfano wa mazao ya mbogamboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kinachohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yanayosomekayo "Mbegu za kifalme, maharage ya ufaransa", ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo kubwa la wazi lililo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiwa na mabomba madogo yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa katika miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo lenye mkusanyiko wa vyombo mfano wa sahani, vilivyohifadhi bidhaa mfano wa nafaka ama mbegu; zikijumuisha mahindi, kunde pamoja na maharage, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuhifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani yenye miche, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa na mabomba madogo yaliyopitishwa katika mechi hiyo ya kiashiria kuwa na eneo la shamba aliotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "EA mbegu", na kuchora picha mfano wa mazao aina ya vitunguu, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo mfano wa shamba au bustani lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, likiwa na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linatumika kwa ajili ya upandaji wa mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano kilichochapishwa maneno yasomekayo "Mbegu za kifalme", na kuchorwa picha mfano wa mazao kama kabichi ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ardhi lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiwa na kitalu ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yanayotumika kama mfumo wa umwagiliaji ikiashiria kuwa ni eneo lenye kutumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Wanyama wa kufugwa aina ya mbwa, wenye rangi mchanganyiko kahawia pamoja na nyeusi, waliopo katika eneo lililo tambarare lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya utunzaji wa wanyama.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliopo katika eneo maalumu lilizungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, miti pamoja na nyasi fupi ikiashiria kuwa ni eneo la uhifadhi la wanyamapori.

Wanyama wa mwituni aina ya pundamilia waliopo katika eneo la ardhi lililotambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasu fupi, miti pamoja na vichaka na safu za milima; ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyamapori.

Wanyama wa mwituni aina ya tembo, waliopo katika eneo la ardhi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyama pori.

Mnyama wa porini aina ya tembo, aliyezungukwa na watu pamoja na eneo lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili uhifadhi wa wanyama pori.

Wanyama wa mwituni aina ya twiga waliopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasifupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama uhifadhi wa wanyamapori.

Chombo cha moto aina ya gari, kilichopo pembezoni mwa wanyama wa mwituni aina ya tembo, katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili wa nyasi fupi na chanzo cha maji mfano wa bwawa ama mto, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya wanyama wa mwituni.

Watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani, waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa wanyama wa mwituni aina ya tembo, katika eneo lililozungukwa na miti pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.